Gari mpya ambaye ni matatu na matatu hii mpya sasa ambapo ni mahali ambaye ni ya biashara imeoshwa ambapo ata ako na majimaji ya kama mguu imeoshwa na sasa ni gari mpya.

hapo sasa kuna magari mpya ambapo ni mabasi inavyotengenezwa sasa hivi. Na sasa yenye imebaki ni kuwekwa injini na kuwekwa maviti au vitu mingi zaidi na ni biashara.

Kuna pesa la noti ambalo ni elfu moja au ngiri moja sasa kuna ni pesa ya Kenya ambaye haitumiki ambaye ilikuwa inatumika kitambo. Hapo kuna mzee Jomo Kenyatta na pande hiyo ingine pia kuna ndovu na wanyama.

Magari manne yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la nyasi. Huenda ni sehemu ya maonyesho au biashara ya magari. Gari hilo mbele ni Nissan Note Nissan Note la samawati lenye namba ya usajili

Duka la maziwa na bidhaa zinzohusiana na maziwa, mabango yanayoonyesha hapa wanazungumza maziwa na bidhaa ya maziwa.

Gari nyeusi ambaye aina yake ni gari ndogo kama Alto na vile vile nyuma yake kuna magari mingi ya aina nyingi, ambapo huwa ni magari huzwa na wako kwa soko.

Ni chumba kubwa ambapo ni duka la magari, huauzwa magari, na gari hii ambayo inaonyeshwa hapa ni colour ya nyeupe inakaa ni gari ambayo iko na kiwango cha juu na anakuanaga na pesa nyingi zaidi.

Kuna pesa taslimu ya nchini Kenya, pesa hii huwa inakua hamsini mbili, mia, na mia mbili, sasa pesa hii inakaa karibu kama mia nne na ni mtu ambaye ameshika pesa hio.

Ni soko ambapo hapo ni duka ambaye ni inauzwa mahali cha kuuza viatu, sasa huyu mtu ambapo, mahali hapa kuna viatu za kutu ambaye ni za kila aina, ambapo unapata nyekundu, nyeupe na chochote ukitaka.

Kuna magari ambapo gari inauzwa na imewekwa mahali ambapo magari huuzwa, sasa gari hii inakuanga na pesa mingi na ni BMW ambayo ni karangi ya njano.

Kuna duka ndogo ambayo kuna neno nyingi kama vile Mpesa kwa mlangoni na kwa ukuta pia kwa juu yake ikiwa hizo ni pia kuingiza pesa na ya kutoa. Na vilevile wanauzanga vitu mbalimbali ambao wengine wamewekwa kwa sakafu.

Kuna duka ambapo uuzwa haina mbalimbali za vitu za kienyeji ama vitu ya kutengeneza na miti ya kawaida ,miti izi huwa huitwa traditional ama huitwa vitu za kila kabila inatengeneza.

Ni soko ambapo soko hii ya manguo ambapo huwa huzwa manguo za kila aina na hapo kunaoana kuna manguo mingi zaidi ambao zinakaa colour ni nyekundu. Kuna mama ambaye ako na mtoto anataka kununua nguo.

Kuna duka ambaye duka hii hua huuzwa na maziwa ambaye inaitwa Mount Kenya, sasa maziwa hii hua huuzwa na hizi duka, duka hii iwezi kosa maziwa, iko na ata maandishi yake imeandikwa duka la maziwa.

Noti za pesa Kenya, shilingi za Kenya zikiwa zimewekwa mezani. Noti hizi linaonekana kuwa za dhamani ya elfu kila moja inaweza zingine.

Hapo kuna pesa shilingi shilingi, ambaye ni shilingi ishirini na pesa ingine ni kumi. Sasa hii pesa ishirini ni mingi, sasa hii ni pesa ya nchini Kenya ambaye ni huwa tunatumia saa hizi

Kuna pesa la noti ambapo ni pesa ya nchini Kenya. Sasa hapo ni mangiri ama ngiri nne ambapo ni pesa taslimu ambapo huwa saa hizi tunatumiaga hapo Kenya na ni elfu nne.

Duka ndogo la huduma za fedha na simu inaonyesha kipande cha Mpesa Airtel money , mahali ambapo watu wanaweza kutoa pesa, kuweka pesa au kufanya mahimala ya simu.

Duka ndogo ambapo huwa imeandikwa jina la Mpesa. Sasa hii ambaye ni mahali pa kueka pesa na kutoa. Hapo kwenye sakafu au kwenye chini ya simiti ambayo huwa imewekwa maji ya kununua.

Msururu wa magari yaliyopangwa kwenye showroom au yadi ya magari ya kuuza. baadhi yao yakiwa Mercedes Benz. Inaonekana kama eneo la biashara la magari labda pale Nairobi au mji mwingine mkubwa Kenya.

Kuna meza la mboga ambapo ni meza la wamama ambaye imewekwa viazi, ambayo kuna nyanya nyanya nyekundu zaidi na ingine ina kama rangi ya njano na vilevile kuna kitunguu mingi zaidi.

Kuna pesa mia tano ambapo ni pesa taslimu ya kenya. Pesa hii siku hizi haitumiki ni pesa ya kitambo saa hizi hutumika na pesa ingine ni mia tano ambaye imeonyeshwa pande mbili, pande moja kuna mzee ako na koti Jomo Kenyatta.

Kuna pesa ambapo ni ya Kenya. Pesa hii hua sahizi hazitumiki, hapo awali ilikuwa inatumika sasa kuna mia tano na elfu moja. Kuna maelfu mingi na miatano moja, hapo ni pesa.

Hii taoni nani soko ambapo watu wengi huwatembea na biashara mbalimbali, na watu mbalimbali wao huja kila mtu akitafuta. Kuna upande ambapo tunaona ni pande wa nguo, kuna wa mama ambao wanakuja kununua hizo.

Duka ambapo ni duka la maziwa, mlango yake imefunguliwa wazi na ni biashara. Hapo huwa watu huingia na kukula. Sanasana ni jina la maziwa na huwa wanakunywa maziwa na wanapata maziwa ya kila.

Gari la zamani la kifahari linaoonekana hua ni moja ya magari ya karne ya ishirini mapema. Mfano wa magari ya RollsRoy au ya Hispato uswizi lakini siezi kusema aina yake kwa uhakika.

Jamaa mmoja ambaye amevaa suti la nyeusi akiwa amesimama kando na gari. hapo ni mahali pa gari kuuzwa na ni soko ambapo huwa umefunguliwa biashara ya kuuza magari aina mbalimbali.

Biashara ama mahali magari huuzwa. Kuna mwanamke na mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe na mwanaume mwingine ambaye amevaa suti nyeusi wakiwa wana ama wakiangalia magari wakinunua.

Ni soko ambapo kuna ni soko la mboga kuna mama ambaye huwa anakatakata mboga na kuna mboga za aina nyingi kuna pilipili hoho, kuna nyanya, kuna skuma, viazi na ndizi na vitu mingi zaidi.

Ukumbi mkubwa wa ndani uliojaa magari mapya yaliyopangwa kwa mstari. Huu ni ukumbi wa maonyesho ya magari ambapo magari huonyeshwa kwa wateja wanaotaka kununua.

Magari ya kifahari yaliyo kwenye jumba la maonyesho au duka la magari. Magari yanayoonekana ni pamoja na Laborghini na Mercedes Benz ambayo mara nyingi huuzwa katika duka maalum ya magari ya kifahari.

Kuna duka ndogo hapa ambaye ni duka huwa hutumika M-pesa. Kwenye sakafu pia ama hapo kwa chini imewekwa pia mavitu mingi kama vile, gasi ya kupika chakula na masoda ama makreti ya soda.

Magomba ya ndizi ambayo hukuwa hapo kuna maganda la ndizi ambapo ni mingi zaidi na ni soko ambapo ya mboga ya mama mboga. Kuna nyanya, kuna ndizi la rangi la kijani na kuna matunda mengine.

Kuna duka ndogo hapa ambaye hua imeandikwa jina ama imeandikwa M-pesa na hapo imeandikwa Bamba Hapa ambayo inamaanisha kuna credit ama kadi ya simu ambapo huauzwa hapo, na hata vilevile vitu mingi zaidi.

Ni soko ambapo soko hii hua inawekwa na iko na vitu mingi zaidi, kama vile iko na makitu mbalimbali ambapo huwa huzwa hii soko. Sana sana kuna mshipi na manguo za watoto.

Gari aina ya isuzu ikiwa ndani ya chumba cha maonyesho, gari linaloonekana kuwa jipya na lina rangi ya nyeusi ikiwa unahitaji kujua jina la gari hii gesi lake au magezi.

Hapo sasa ni mahali pa ama ni duka ambapo huwa huuzwa na maziwa. Sasa hapo kuna ATM ambaye huwa inaandikwa na TASSMAT ya maziwa ambapo huwa wanapata hapo ndani yake kuna maziwa.

Magari mengi zaidi ambapo ni magari mengi ambaye huwa huzwa na hapo kwa sokoni kuna aina mingi kama vile Ferrarri na Mercedes ambapo huwa huzwa hapo na ni biashara ya kuuza magari.

Hapo sasa kuna duka ambapo huwa huuzwa na maziwa. Maziwa ya kienyeji au maziwa ya ng'ombe hapa ni biashara na watu huwa wanapenda na hapo mbele kuna drum ambaye ile ya maziwa.

Pesa ambapo ni elfu moja, ambayo pesa hii huwa ni pesa taslimu ambayo ni ya Kenya, kuna shilingi elfu moja ambayo hua imepigwa picha na ama inaonekana kwa Mzee Jomo Kenyatta, akiwa amekalia na amevaa koti.

Kuna magari ya kila aina ambapo gari hizi kuna magari ndogo na gari kubwa. Gari hizi huwa tofauti ni pesa na vile vile gari hizi kuna moja ya KDR na KDK

Kuna meza ambapo imewekwa matunda ya kila aina kama vile imwekwa maembe ambapo ni maembe dodo, imewekwa ovacado , ndimu ama na ime chungwa na imewekwa nanasi vilevile.

Hapo sasa kuna duka ambapo na ni ya biashara, vile ninavyoona, sasa hapo kwa hii biashara inauzangwa maziwa ya kila aina mingi. Maziwa ambapo imewekewa, imeekwa vitu na maziwa ambapo ni maziwa kienyeji ya ng'ombe kawaida.

Mtu mmoja aki kabidhi funguo za gari kwa mtu mwingine. Wote wawili wanaonekana wamevaa mavazi rasmi ishara kuwa shughuli hii ni ya kibiashara.

Kuna mlango la gari ambapo imefunguliwa. Sasa imewekwa kifunguo kwenye gari mlango yake ambapo inamaanisha gari hii iko kwa sokoni hua imeuzwa na mwenyewe ndiyo sasa anachukua.

Kuna magari za kila aina, sasa hapa kuna tyre ama miguu ya gari ambayo gari colour yake inakaa nyeusi, na ni magari ambayo kuna, inakuanga na pesa mingi zaidi kwa.

Duka la matunda na mboga lilioko kando ya barabara lipo na meza na kreti zilizojaa matunda.

Kuna iana nyingi ya mboga ambayo huwa hapo huuzwa na ni biashara au duka la mboga. Kuna kila aina nyingi ya mboga kama vile nyanya, dania, kitunguu, boroboroni na zingine

Gari ambapo huwa huuzwa ambaye ni gari la matatu ikiwa amewekwa chuma kubwa za kuweka magari ya bei ama magari za kuuzwa, gari hii ni mpya sasa ainayoongonja ni wa mwenye anaayenunua.

Mtu ambaye huwa hapo anatengeneza maziwa ambapo huwa wanauzanga maziwa na ako kwa duka la maziwa akiwa amevaa fulana nyeupe na akiwa ameshika mkono kwa jerikani.

Hapo sasa ni ambapo ni mahali pa kubadilisha pesa ambapo ni upande mwingine ni shillingi ambaye ni pesa wa kishilingi ya Kenya na pengine ni pesa wa Europa , pesa wa dola wa USA na Australia, Canada na pesa wa nchi zingine.

Ni soko ambaye huuza matawi mbalimbali vilevile kama sukuma na spinach . Kuna msichana mmoja ambapo amekuja kununua hizo vitu ambapo huwa wananunua vitu mingi zaidi na ya kuchu.

Ni mahali pa kuoshwa magari, vile vile wakiwa wamefungua ama wametoa matyre za gari ama miguu za gari wakiwa wanawekwa maji na sabuni, kisha imewekwa kwenye sakafu na wanarusha maji iliyo presha.

Kitu cha kuuza maziwa kinachoitwa Mount Kenya inaoonekana ni duka la maziwa au mahala ambapo linahudumia wateja wa eneo hilo.

Ukurasa wa kuingia kwa KopoKopo huduma inayotumika na biashara kwa ajili ya kupokea malipo ya kidijitali hasa kulipa M-pesa.

Bunduki ya noti za pesa ya Kenya hasa noti za shilingi elfu moja. Hizi ni noti za zamani ambao zilikuwa na picha ya rais wa Kenya mzee Jomo Kenyatta.

Duka ndogo la rejereja linatoa huduma za bidhaa na pia huduma za kifedha kupitia Mpesa. Milango Ya duka imeandikwa neno pesa na ndani kuna bidhaa mbalimbali zinaodaliwa kwenye rafu.

Ni magari ambapo wauzwa ama ni pahali ya biashara ,kuna magari za aina mingi kama vile mercedez na ambao wanakaa nyeupe ,rangi ya nyeupe sasa magari hizi ni ya kuuzwa au kwa bei.

Magari ambapo huwa yamewekwa mahali, ambao wako mahali ambao kuna nyasi, ambaoye nyasi ni rangi la kijani sasa hizi magari ni kama yanauzwa na yamewekwa mahali ya kama biashara.

Kuna meza ambapo kwa sokoni, na meza hio ikiwa imewekwa matunda mbalimbali na mboga, kuna vilevile kuna magomba za ndizi ambapo imewekwa hapo, na kuna sufuria na.

Hapo kuna meza ambapo huwa imewekwa mboga mingi zaidi kama vile hapo inakaa mahali ya biashara ambao imewekwa karoti vilevile pilipili hoho, viazi na mboga mingine zingine mingi ambapo huwa ni meza ambayo imewekwa kitambaa nyekundu.

Soko au banda la bidhaa za mikono, huenda ni sehemu ya soko la kazi zasanaa. Tunaoona mikomba ya.

Hapo sasa ni biashara ya magari ambapo huwa hapo huuzwa na mguu ya gari nyingi zaidi. Sasa hapa wanauza mguu za gari ambaye ni tyres ya kila aina na ndo hizi sasa na ni mpya.

Kuna duka ndogo hapa ambaye kuna maandishi ambaye imeandikwa apo ya M-pesa. Inamaanisha unaweza weka pesa na unaweza toa, vile vile kuna vitu ambaye imewekwa kwenye sakafu uko chini, so kama vile soda, mchele, sukari na unga.

Kuna magari mpya ambapo huwa hapa huuzwa na magari hizi ambapo huwa zinauzwa iko kwa sokoni. Iko magari kila aina na vile kuna magari nyeupe pia nyekundu na nyeusi na colour zingine.

Ni soko ambapo wauzi wana mboga aina mbalimbali ya mboga. Kuna vile wanauza mboga mingi zaidi kuna wamama ambao wameeka mboga chini wengine wanachagua kama vile viazi, nyanya, na vitu ingine.

Duka ndogo ambayo huwa imeandikwa Mpesa na Mpesa hiyo ni ya kutoa pesa na ya kueka pesa. Sasa unaeza fanya zote alafu kuna hapo kwenye sakafu kuna majerican imewekwa na vilevile mambao.

Hii ni aina ya bima inayochukua jukumu la kufidia hasara zinazoweza, zinazoweza kutokea wakati wa ujenzi. Ilikuwa inasaidia maelezo kuhusu jinsi.

Kuna watu ambapo wamekaa hapo mbele ya duka, ni wanaume wawili ambao wamevaa kofia, sasa wakiwa wameketi na wanapiga hadithi, nyuma yao kuna duka ambayo imeandikwa Airtel na M-pesa.

Kuna maduka la, ambapo imeandikwa M-pesa, na hapo watu huwa wanaingia, na kuna vijana wawili na mwanamke mmoja ambaye amevaa hijab kwa kichwa, wakiwa wanaenda kuwahudumia.

Kuna maagri ambapo huwa imetengenezwa hapo. Magari hizi ni magari mapya ambapo kuna nyeusi na vilevile nyeupe. Sasa magari hizi hua imetengenezwa na ama hua inauzwa.

Hapo kuna kadi ya banki ambayo huwa huwekwa pesa na pesa habol , ikiwa hii pesa habol inatumika kwa kuweka pesa na kukata pesa au kadi ya kiteknologia.

Gari la lori ambapo hubeaba magari mbalimbali ambapo wanapeleka mali eneo ingine. Saa hii gari anabeba magari kama vile kama magari kumi ambapo anapeleka mahali au kuuzwa.

Soko ambaye huwa wanauza matunda mbalimbali viaazi, ndizi, nyanya, maembe na vitu mingi zaidi. Kuna wamama wengi ambao huwa wanauza na kuna wenye wamekuja kununua mboga ili waende wajisaidie.

Hapo sasa kuna vitu mingi ambaye wengi wao ni wanyama porini ikiwa imetengenezewa na mmama ama ikiwa imetengenezewa na kienyeji ambapo hapo Kenya huwa inakuanga inatengeneza vitu ili wasanii wakuje na wanunue.

Hapo sasa kuna soko ambaye soko hiyo sasa ni soko la manguo ambaye kuna nguo nyingi zaidi. Kuna kijana ambaye hapo anapita akiwa anangalia nguo ili achukue chenye inamsaidia na hapo ni mahali ya biashara.

Kuna simu au rununu ya mkononi. Simu hii kuna, anaangalia bakio ya pesa ambapo imebakia kwenye M-pesa yake na hii simu ni simu ya mkono au simu smartphone .

Ni chumba kubwa zaidi ya kueka magari mingi ndani na nje. Inavyomaanisha kuna magari ambapo zinauzwa hapo. Magari ndogo ndogo na vile magari kubwa kama vile hizi gari ndogo kama gari nyekundu na nyeupe.

Duka ndogo ambaye mbele yake imewekwa baisklei na kuna Mpesa. Sasa pia imewekwa na kama vile vitu mingi. Kwenye sakafu wanaweka vitu ambao mbalimbali na uweze na upate huduma vizuri.

Sehemu ya magari mengi yaliyopaki huenda ni au pakini hii ya magari mapya yanayosubiri kuuzwa. Magari mingi yanayofanana kwa aina ya rangi.

Gari kubwa ambaye alibeba gari ndogo, gari hiyo ambayo inakaa ndogo ina rangi ya buluu ambayo gari kubwa anabeba ni magari mapya ambayo inauzangwa na inapekekwa kwa soko ili watu wanunue.